Hawa wakulima wa ng'ombe wanakamua ng'ombe wao. Wameweka mtungi ya kukamua chini na anatumia mikono miwili kulamua . Kuna watu wakuja kuona hawa ng'ombe kwa pahali wanafungiwa.

Hii ni shamba ya ndizi, shamba hii ni kubwa na ndizi zenyewe zimepandwa kwa laini na zimepaliliwa yote.

Mkulima huyu ametoa ganda la ndizi na amechongachonga hadi ikue ndogo. Hizi ndizi alikuwa akitoa kwa shamba lake ili atoe ganda na akatekate ili aweke kwa moto.

Hii ni ndizi zenye ziko kwa shamba, wakulima wanapanda mimea zao za aina tofauti tofauti. Kuna wakulima wenye wanapanda mahindi, wengine maharagwe na wengine wanaeza panda ndizi kama huyu mkulima mwenye amepanda ndizi yake kwa shamba.

Hizi ni ndizi zenye zimepangwa chini, ndizi hizi ni ndizi zenye zimekatwa kwa shamba, na kuletwa ili zipangwe ndio ipelekwe kwa soko iuzwe.

Wakulima wa ndizi wanaendeleza ukulima wao vizuri . Wakulima wengi wa ndizi wanatayarisha shamba lao kabla wapande ndizi yao. Wanachimba kwanza shimo Ili ikiisha wanakuja kuweka ndizi yao.

Hizi ni ndizi yenye imepandwa kwa shamba. Ndizi hizi kuna ndogo na zingine ni kubwa ,zote zimepaliliwa na zimewekwa mbolea juu.

Mama huyu anaketi chini akikamua ng'ombe wake, anakamua akitumia mikono miwili. Amefunga miguu ya ng'ombe.

Wamama hawa wako nje ya nyumba .kuna wenye wamekaa chini ,wengine wamesimama ,mwingine anachota maziwa kwa karai wote wamevaa leso.

Hawa ni watu wenye wako kwa duka ya maziwa. Hawa ni wafanyikazi wenye wanasanya maziwa na kuleta hapa kwa duka ili wauze.

Hizi ni ndizi zenye zimepandwa kwa shamba. Ndizi hizi zimeifaa kwa shamba, wakulima wanapenda kupanda hizi ndizi .

Huyu mama mkulima ako kwa shamba yake anaona mimmea zake zenye amepanda kwa shamba. Ameinama jini karibu na mahindi yake yenye amepanda kwa shamba lake.

Hii ni ndizi yenye imewekwa chini, imeiva, iko tayari kuliwa ama iuziwe kwa watu wenye wanapenda kukula ndizi.

Hizi ni ndizi yenye iko shambani Ndizi hizi kuna kubwa na ndogo. Kuna yenye imeiva na zingine hazijaiva. Hii ndizi yenye imeiva imefunikiwa na kuna ndizi zenye zimetolewa.

Baba na mama wanafanya kazi pamoja nyumbani, baba anamwaga maji kwa ndoo na mama anapokea ndio atumie asafishie nyumba.

Hizi ni maziwa zenye zinamwagiwa kwa mitungi katika nyumba yenye imetengenezwa ili wanafanya biashara wa maziwa wanaleta hapo. Hao wenye wanamwagia ni wenye wanafanya kazi kwa kampuni hii ya maziwa.

Ng'ombe huyu amefunguwa pahali amejengewa hili akule na kulala huku . Kuna pahali imejengewa wakati anataka akunywe maji anawekewa hapa na chakula tena inawekewa hapa tena.

Hawa ni wafanyikazi katika kampuni hii ya maziwa. Wanaweka maziwa kwa kichungi hii yenye imetengenezwa ili maji imwagwe ndani.

Hapa ni duka ya maziwa , maziwa zinaletwa hapa ziuzwe, mfanyi biashara wa maziwa analeta maziwa yake hapa ili auze.

Ng'ombe huyu amefungwa shingo lake na miguu ni ng'ombe ya maziwa. Kuna mtungi ya plastiki yenye imewekwa chini na matiti zake zimewekwa mashine yenye inakamua.

Mkulima huyu anakamua ng'ombe yake. Anakamua akitumia mikono mbili, ng'ombe anakula nyasi akikamuliwa.

Hawa ni dawa ya ngombe, kuna mahali imetengenezewa ili wakae huku hapa mahali ni yenye imetengenezwa ili wakae wakule na walale hapa.

Hawa ni wafanya kazi wanatoa ndizi zenye zimekatwa na kuwekwa jini. Wanaweka kwa kinua zao na zingine zimepaki jini. Kuna watu wenye wanaleta kwa shamba nakuweka hapa kando.

Huyu ni mkulima amefuna mahindi yake shambani na ameleta kuweka ndani ya nyumba yake.

Hapa ni nyumba kubwa ambayo imetengenezewa ng'ombe hawa ili wakule chakula chakula chao hapa na kuna pahali wanalalia wakati wamemaliza kukula hizi chakula zao.

Huyu ni mkulima amefuga ng'ombe yake ya maziwa . Kuna nyumba yenye ametengenezea ngombe huyu ili wakati anapotaka akule chakula anapewa hapa na wakati ng'ombe anataka alale kuna pahali analala.

Hapa shamba kuna ndizi yenye imepandwa na kuna miti zenye imepandwa tena kando kando ya shamba, kuna mahindi tena yenye imepandwa karibu na ndizi.

Wafanyikazi wa maziwa wanasanya maziwa kijijini na kuleta kwa duka ya kuuza, huyu ni mfanyikazi mmoja katika duka ya maziwa, anamwaga maziwa kwa kichungi.

Ng'ombe huyu amefungiwa kwa miti. Ikona ugonjwa ambao inashika ng'ombe. Hizi ugonjwa zinashika ng'ombe zinakaa kama upele.

Huyu mama mkulima ako kwa shamba lake, naona ndizi zake amepanda hizo ndizi kwa mingi. Ndizi hizi zimeiva kwa shamba.

Hapa ni shamba, ndizi mingi imepandwa, kuna ndizi kubwa na kuna zingine ndogo zenye ilikuwa ikipandwa na zingine zimeifaa kwa shamba.

Baba huyu mwenye amekaa kwa kiti ameweka ndizi kwa meza na ndizi mbili ameshika kwa mkono yake. Kuna ingine imetolewa Ganda na ingine haijatolewa.

Hizi ni ndizi zenye zimeiva, zimetolewa kwa miti yenye ilikua na zimewekwa kwa meza zote kuna zingine zimewekwa ndani ya boxi hii.

Hii ni nyumba ya maziwa, imejengwa ili wafanyi biashara na wakulima walete maziwa yao hapa, ndio wauze ili wapate pesa.

Ng'ombe hawa wako kiwanja, wanakula chakula yenye zimewekewa kwa gurudumu ya gari.

Hii ni ndizi enye imeiva kubwa sana. Ndizi hizi zimepandwa mingi kwa shamba. Wakulima wamependa ndizi kama hizi kote nchini.

Hizi ni ndizi zenye zimekatwa kwa shama. Zimeletwa na zimewekwa hapa chini, hizi ni ndizi mzuri zenye zimeiva kwa shamba.

Ng'ombe anakamuliwa na mama. Mama huyu anakamua ng'ombe akitumia mikono mbili. Amefunga miguu ya ng'ombe ili ng'ombe asimpige teke. Anakamua ngo'ombe akikaa chini.

Hizi ni ndizi zenye zimeifaa na imekatwa kwa shamba na imeletwa hapa kwa hajili ya kuuza, huyu anaweka ndizi hizi kwa gari.

Mama huyu anasafisha mtungi ya maziwa, anatumia maji yenye alikua amechota ili akuje asafishe mitungi ambaye ilikua imewekwa maziwa.

Hawa ni mafamilia moja wameleta chakula mezani ili kila mtu ashike yake na wakule pamoja.

Mama huyu ni mfanyibiashara, amechukua ndizi zake sokoni ili auze ndio apate pesa.

Hapa ni barabara ,kuna magari na pikipiki barabarani . Huyu ni mwanabiashara wa maziwa, anatumia pikipiki yake kupeleka maziwa.

Ng'ombe kuna aina mingi. Kuna ya maziwa na ya nyama. Hizi zenye zimefungwa ni ng'ombe za maziwa. Zote zimefungiwa kwa nyumba zenye zimejengwa ili ng'ombe akule hapa na ikamuliwe hapa.

Hizi ni ndizi yenye imeiva kwa shamba, imekatwa na imewekwa hapa ili iive kwa haraka.

Ndizi hizi ziko kwa shamba. Zimepandwa kwenye shamba na zilipandwa kwa laini au mstari mmoja wote. Hizi ndizi kuna zenye zimeiva na zingine hazijaiva.

Hapa shamba kuna ndizi yenye zimepandwa nyingi kwa shamba, imepandwa kwa laini moja wote na kuna mkulima mwenye ndizi ako kwa pale amepanda ndizi zake na kuna kitu anatengeneza hapa kwa shamba lake.

Hizi ni ndizi. Ndizi hizi ziko kwa shamba. Ni haijaiva. Mkulima mwenye anapanda ndizi anabidi achimbe shimo kwanza kabla apande.

Hawa ni watoto wadogo wako na baba wao. Wako kwa shamba. Wanachimba shimo ambao wanaweka ndizi yao wapande kwa shamba. Wanatumia jembe kuchimba, na watoto wanaona vile baba wao anachimba na apande ndizi shamba lake.

Hawa watu watatu wako kwa nyumba, mwengine amekaa kwa kiti na hawa wawili wameeka chakula kwa jiko, wanatengeneza ili wakule.

Mkulima huyu amefunga ng'ombe wake wa maziwa. Anabeba chakula ng'ombe wake wakule.

Huyu ni mama mkulima, amepanda ndizi zake shambani. Ndizi hii imeiva vizuri sana shambani, mama huyu mkulima ameenda kukaka ndizi yake kwa shamba na ameleta ameweka hapa chini.

Hawa ng'ombe wanakula nyasi pahali imetengenezewa ili wakule nyasi, nyasi zimewekwa pahali zimetekiwa ili wasipitane wakiwa wakikula chakula chao.

Hizi ni ndizi zenye zimewekwa chini zimevunwa kwa shamba na zimeletwa hapa ili iive wakatai imeiva zitapelekwa soko ziuzwe na zinunuliwe na watu ambao wanakuja soko kununua vitu.

Kijana huyu anachunga ng'ombe wake, ako kwa pahali ametegea, ili ng'ombe wasiende pahali pengine, na kuna miwa zenye zimekatwa na kuletwa hapa ili wakati anataka apee ng'ombe akatakate ikuwe ndongo alafu apee ng'ombe wake.

Ngombe hawa wanakula chakula chenye zimeletewa, ipate ndani ya nyumba ile zimetekewa ili wakule hapa. Kuna chakula zingine dhidi zimewekewa chini, ngombe hawa wametekewa mahali kila ngombe anakula chake hapo hapo.

Ndizi hizi ziko kwa shamba, zimepandwa kwa laini zote, wakati mtu anataka apande ndizi, anachimba shimo kwanza alafu analeta ndizi anaeka ndani ana ufunike alafu unangoja imee hapo.

Ndizi hii imewekwa kwa meza, zimeenda kukatwa kwa shamba alafu zinaletwa kwa nyumba, inawekwa kwa juu ya nyumba hadi iive, wakati imeiva mtu anaeza chukua kwa maduka ama auze kwa vijiji aende abebe ama auzie watu watu wenye wako kijiji moja kwa moja.

Hawa wako ndani ya nyumba. Hawa watatu wamesimama mbele na huyu mwenye anaongea. Amesima pale alikua anaketi. Anaongelesha hawa akitumia mkono kueleza maelezo yake.

Hapa ni shamba yenye haikulimwa , kuna ndizi yenye imepandwa hapa yenye imekaribiana. Ndizi hizi kuna yenye imebadilisha rangi na zingine bado.

Huyu mama mkulima ako kwa shamba lake anaona ndizi yake alipanda kwa shamba yake. Ndizi hii imeiva kwa shamba, iko tayari ikatwe iletwe kwa nyumba iive, wakati imeiva ichukuliwe kwa maduka iuzwe.

Mkulima na mfanyi biashara wako pamoja, mkulima ameleta maziwa amepatia mfanyi biashara achukue maziwa yake ili aende auze pahali pa kuuzia.

Huyu mkulima amefuga ng'ombe wa maziwa, anakamua ng'ombe zake kwa mahali ametengenezewa ili ikamuliwe

Hapa ni ng'ombe na mzee mmoja mwenye anakamua maziwa amefunga ng'ombe huyu kwa pahali pa kumamua, kuna pahali tena ng'ombe anakula wakati anakamuliwa na mwenyewe.

Ngombe anapokamuliwa ni lazima afungwe kwa pahali imetegiwa hili ikamukiwe haipaswi ikamuliwe mahali popote kuna mahali imetengenezewa hili ikamuliwe huku na mwenye.

Mitungi ya maji imewekwa ndoo kwa mahali imetekewa ngombe, ili akunywe maji huku kuna pahali ingine imetengenezewa wakati ngombe anatoka anaenda mahali huku, na pahali ingine ngombe anaenda kukula chakula, wakati ameshiba anakuja kulala hapa pahali imejengewa.

Mama na baba wanafanya kazi pamoja. Baba anamwaga maji kwa mtungi, mama pia anateka maji, anateka maji asafishe nyumbani yao.

Mama huyu anazavizia mitungi nyizi za maziwa. Anatumia maji kusafisha. Ili ikiwekwa maziwa isiharibike.